Huyu mtu ana pesa nyingi sana, ni elfu kadhaa ziko kwa mkononi anahesabu pesa, huyu labda ni mwanabiashara ambaye ni tajiri sana kwasababu pesa kiasi hiyo si kila mtu ako nayo humu nchini.

Unahitaji maziwa ,unapiga simu unahitaji maziwa ukiwa nyumbani . Unaihitisha biskuti ukiwa nyumbani ama mkate .Ukipiga simu uitishe unaletewa na hawa unalipa pesa ya mkate na ya kuleta yote mara moja lakini wewe unaendelea na shughuli zao.

Ushuru huu wa afya inaonyesha ya kwamba wanaweza kukulipia dawa. Ambaye yakufanya upasuaji ,wa kununua dawa na menginezo. Ushuru hii inaweza kuinuliwa kwa njia tofauti kama ilikuwa inafanya kazi chama iliyotoka.

Gari hii ni gari ya kubeba watu na mzingo yote pamoja. Gari hii ni gari ya kifahari inayotumiwa watu wengi tofauti humu nchini. Huwa inaweza kuendeshwa na dereva ambaye ako na ujunzi sana na gari hii inakunywa mafuta mingi ambao si ya kawaida.

Gari hizi zina sifa nzuri sana. Gari hizi tatu ambao rangi tofauti huwa wanatumia mafuta ya aina ya petroli. Gari hizi wanakunywa mafuta sana kuliko gari zingine humu nchini, hutumiwa na watajiri wako na hera ya kutosha.

Duka hii huuzwa maziwa aina tofauti ya ng'ombe. Maziwa hizi zingine zimekaa zimeoza, hizo zinakunywa maziwa kama zimekaa na zimelala, maziwa zingine ambayo ni tamu kabisa zimekamuliwa.

Hili ni duka la kifahari. Huuzwa vitu tofauti lama tarakilishi na vingenezo. Hii duka hutumika kuweka pesa mingi sana kwa watu ambao wanafuga hela. Hao watu ni matajiri sana kuliko sisi wananchi wa kawaida.

Saa hii huonyesha kiwango ambayo gari imetembea, ile maguta umetumia na zile mafuta mabazo zimebaki kwa gari. Saa hii husaidia dereva kuona.

Hii ni duka la maji dawa na vitu zingine hii duka ni ya kutengeneza kichwa na wanawake na kufanya wanawake wakuwe warembo

Hapa kuna magari manne ambayo ni ya kifahari. Magari hizi huwa na sifa nzuri za kukimbia. Hutumika na watu ambao wakona pesa watajiri kwa sababu gari hizi zinakunywa mafuta ya kutosha.

Hii ni pesa ya nchi ya Kenya. Naona pesa hii ikona picha ya Mzee Jomo Kenyatta, raisi ya kwanza ya jamhuri ya Kenya. Pesa hii ilibandilishwa na raisi Ruto.

Mkono huu imeshika maelfu kadhaa ya pesa ya Kenya. Pesa hii ni mingi sana na mwenye ameishika ameshikilia kwa mkono mmoja pesa ambayo ameshika ni maelfu pekee yake hakuna pesa aina ingine ndani.

Hii ni soko ya ng'ombe. Kuna mwanaume amevaa vizuri ambaye anasimama kando. Hii ni soko ya mboga hii. Mboga hii ni tofauti. Iko karatasi ya kuweka. Naona kuna kabej, kuna viazi, kuna mahindi, kuna-kuna nyanya na ndizi na....

Hii duka ambayo imeandikwa Mpesa na Skyshine. Duka hii inauzwa, inauzwa kadi.

Hii picha nzuri sana inaonyesha magari ya aina tofauti. Magari nyekundu kando na magari nyeusi na nyeupe kando. Kuna mwanaume mmoja ambaye amevaa maridadi amesimama katikati ilhali kuna wanawake.

Mwanaume huyu mwenye amevaa kofia nyekundu anauza nguo. Hii ni soko ya nguo. Nguo hizi zinakaa mitumba. Kulingana na mimi mwanaume huyu anauza suruali za wanaume.

Hii ni duka ya nguo. Hii duka inaonyesha kuna nguo aina tofauti ya wanawake. Hizi nguo zingine zinavaliwa na wanawake wakubwa ilhali wengine zinavaliwa na wanawake wadogo. Nyebamba na mkonde.

Mama mboga anauza mboga kama kitunguu, naona nyanya, viazi, ndimu, pilipili hoho na mengineyo. Mama ule anashika pilipili na anakaa amekata sukuma wiki.

Hapa kuna wanaume wawili wananunua vitu kwa duka la pesa. Duka hili imeandikwa M-pesa kwa sababu ni ya kutoa na kuweka pesa. Mmoja ambaye amevaa nyekundu anaweka mfuko kwa, mkono kwa mfuko ili atoe pesa.

Mwanaume huyu na kijana huyu uuza mboga aina tofauti kama machungwa, maembe, avocado na mengine kama pilipili hoho na kitungu.

Hii picha inaonyesha ushuri ambao unalipwa na watu wa bodaboda. Ushuri hii ina maana tofauti, watu hawa wanalipa ushuri kwa wakati tofauti kama mwaka mmoja wanalipa elfu nne na kama wanataka miezi sita.

Hii picha inaonyesha aina za magari ndogo ndogo ambaye ni rangi tofauti, ambaye ina namba tofauti. Hizi magari ina sifa tofauti na ni ya bei tofa.....

Jamaa huyu anatoa pesa maelfu kwa bahasha, bahasha yake, jamaa ana vidole virefuvirefu.

Hii ni duka ya kuuza makaratasi tofauti kama kuchapisha, bado inauzwa machuma za gari, pikipiki ama bodaboda na zingineyo.

Haya ni magari mingi, zimewekwa pamoja tofauti tofauti, ma color tofauti tofauti, aina tofauti tofauti. Gari hizi, zingine ni nyeupe, nyekundu na nyeusi na kadhalika.

Hapa kuna mboga aina tofauti kama, matunda kama avokado, matunda kama machungwa, matunda kama maembe, kuna chuma, kuna kitambaa nyeupe na kadhalika. Inaonyesha ni soko ya mboga.

Hii ni duka. Duka hili huuzwa maji, maji baridi, maziwa na nyingineo. Duka hii bado huuzwa kadi safaricom. Duka hii ni ya kuweka pesa na kutoa pesa.

Hii picha inaonyesha gari aina ya basi. Gari hili la mabaa hizi, hili ya basi zimekusanyiwa hapa kwa wingi aina tofauti zikuwa na rangi mbili.

Mahali kuna miti mingi ambaye iko na hewa vizuri, naona wanaume watatu na kuna wanawake watatu ambaye wengine wamelalia kwa gari, wengine wamekaa chini, mmoja amesimama kando.

Magari hizi zimewekwa hapa kwa desturi, na nia hapa kwa njia moja ambaye inafanya ziwe maridadi za kutosha, gari hizi kuna sababu ambaye zinaangalia upande mmoja.

Hii ni gari la kifahari gari hiki la kifahari hutumika huku nchini lakini shida yake ni moja inakunywa mafuta mingi zaidi mafuta hiyo iwezi nunuliwa na kila mtu hayo inaweza nunuliwa na matajiri wako humu nchini.

Hii gari kubwa ambaye inarangi ya nyeupe inabeba gari kidogo. Hii gari kidogo ambaye inarangi ingine inatulia juu ya hii gari kubwa nyeupe na hii gari kubwa inapeleka hii gari ndogo.

Hii duka inaonyesha ya kwamba inauzwa besheni za kuvulia, inauzwa gunia, inauzwa makaratasi za kuweka vitu na kadhalika. Duka hii pia inaonyesha huuzwa ki kadi ya safaricom.

Hii ni soko ya mboga, spinachi na sukuma wiki zinauzwa huku, ilhali kabeji pia inapatikana.

Inatuhadhia ya kwamba unaweza kupata ushuru kwa bei nafuu ukitumia simu yako bila kwenda mahali au kutembelea ofisini yoyote ile. Njia hii bora sana bila malipo mingi unapata ushuru.

Picha hii inaonyesha wanaume wawili ambao wamevaa nguo zinafanana wamepanda boda. Boda hii inaelekea vizuri.

Hii, hii duka inauzwa vitu tofauti kama mboga aina tofauti, makaratasi, gunia na vingineyo. Ilhali duka ile ile tu inauzwa nguo za wanawake, wasichana...

Hii duka ni ya kutoa pesa na kuweka pesa; bado wanausa kadi ya Safaricom. Hii duka wanauza maji na mengine.

Gari hii ya kifahari ni nzuri sana. Ina mbio sana. Ni nyeusi na maridadi hutumiwa na matajiri. Hutumia mafuta mengi sana kuliko watu wanavyodhani kuliko gari zingine. Ni kubwa sana.

Kuna duka ya ushuru hapa. Duka hii imebambishwa mzuri . Ina rangi aina tofauti. Duka hii inatumia pesa mingi sana. Inaingizwa na watu wengi sana. Inahitaji ushuru mingi sana.

Hii ni soko ya nguo. Nguo hizi ni nguo za mtumba, zinaitwa mtumba zina sifa kali sana. Hupatikana soko yoyote, nguo hizi ni za bei rahisi, si bei ghali. Nguo hizi hununuliwa na watu maskini.

Hapa kuna barabara, kuna gari, kuna gari la tukituki, kuna mboga, kuna watu, kuna duka, kuna vitu tofauti. Hizi vitu tofauti ambayo kama ndizi, papau na zingine.

Hili, ni gari ambaye ni maridadi. Gari mzuri sana inakimbia vizuri hii gari, ni ghali sana, haipatikani kila mahali ama kila nchi hii gari inapatikana nchi chache duniani.

Gari moja ambayo ni kubwa na refu sana imebeba karibu gari kumi, gari hii moja ambayo ina rangi nyekundu imebeba gari zingine nyingi kuliko yeye, hii gari zingine ni gari ndogo ndogo rangi tofauti kama nyeupe, nyekundu, nyeusi.

Hapa kuna matunda ya ndizi majano, kuna ndoo, kuna jerican , kuna karatasi na vitu tofauti kama viazi, nguo na zingine meza ni kama zinauzwa bao.

Hapa kuna watu, wanadamu kama mimi, kuna magari, kuna ghorofa na mengineo. Gari hizi ni gari aina tofauti, rangi tofauti kama tukitoa rangi tofauti kama nyekundu, nyeusi na kadhalika.

Hawa wanataka ushuru ya nyumba, wanakupea karatasi unalipa ushuru baada ya kulipa ushuru unahudumiwa vizuri. Usipolipa hiyo ushuru unafungiwa nyumba teketeke.

Hapa kuna maduka mawili, mmoja amesimama mwanamke mbele yake ilhali ingine imefungwa. Duka hii ambaye imefungua na kuna mwanamke mbele yake inaitwa mango tomato dairy milk ,hii duka hiyo jina ambayo ilipewa, ilipewa na watu...

Hii ni ushuru kuhusu afya mwanamke huyu ambaye anacheka amepata ajali barabarani ameanguka na gari, amevunjika mkono. Alitibiwa vizuri sana na daktari alipata shida kwa shingo na alisaidiwa.

Kuna gari kubwa ambaye gari amabaye ni trela imebeba magari madogo madogo kama taxi, filder na zingine na premier. Hii gari imebeba karibu gari tano na hii ni gari moja imebeba gari tano.

Hapa kuna magari matatu za kifahari, ina tofauti lakini kuna gari nyeupe, nyeusi, kuna gari ambaye si nyeupe wala si nyeusi. Hizi magari matatu zimeachwa hapa. Zinakaa kuachwa na watu ambao wako na ujumbe mmoja.

Hapa ni katikati ya show ,magari tele watu tele wamejaa kabisa. Watu wamevaa masuti inakaa ulaya. Basi kumanisha kuna mtu ana karibishwa pale.

Hii ni pesa ya noti ya makaratasi ya Kenya ambayo ilibadilishwa, ina picha tofauti kama za wanyama wanadamu na mimea. Pesa hii ina picha moja ambayo ina sifa humu nchini, raisa wa kwanza wa jamhuri ya Kenya.

Hapa kuna gari mingi tofauti moja nyeupe, moja rangi ingine amabaye imeandikwa lugha ya kichina. Gari hii inakaa kama hazina mguu, zimetolewa. Ni kama zinahudumiwa bado zinatengenezwa hazijamalizwa.

Pale barabarani kuna gari aina tofauti. Kuna gari kubwa ambayo imebemba gari zingine mwenzake aina, ikipeleka kwa lami. Sijui inapeleka wapi wala imetoa wapi lakini tu naona gari inaweza beba gari mwenzake.

Hii ni taya ya gari, na hizi taya ni zina rangi nyeusi tofauti tofauti. Hizi colour ya kiasi tofauti lakini rangi moja, huwa ni za gari aina tofauti.

Magari wako kwa mstari nyembamba hapa. Magari hii ni ya bei ghali. Huwa wanatumia mafuta mengi sana. Magari hii wanapenda kutembelea kwa lami, haziezi tumika kwa barabara ya mchanga ya kawaida. Hayana tofauti kama nyeusi, nyeupe na kadhalika.

Hawa watu ambao wanajiita anziano ni watu wa kurokota ushuru. Ushuru ya fire ya wizi, ya kupunguza mafuta mwilini, ushuru ya hali na zingine.

Hapa kuna magari matatu ambaye aina moja lakini rangi tofauti. Moja rangi nyeupe, ingine rangi nyekundu na mwisho rangi nyeusi.

Hiki kipande ama kiduka kidogo, kinauza maziwa, wanauza maziwa tofauti tofauti ,za kukunywa na zingine za kulalalisha na kutumia, mara hiohio ziko muuzaji duka anauza maziwa aina tofauti.

Duka hii huuzwa maji baridi, pira , huuzwa kadi ya Safaricom na ya Airtel. Inaonyesha ni duka ya kutoa na kuweka pesa.

Hii ni duka la maziwa duka hili la maziwa zinauzwa maziwa ya ng'ombe kutoka humu nchini haswa mlima pande ya mlima ama mlima Kenya wananchi ambae wanaisha pande hiyo maziwa zinatoka huko.

Hii ni soko ya nguo, nguo aina tofauti hupatikana hapa. Mahali hii ya nguo ni maridadi sana, nguo hizi zenye ziko hapa kwa hizi duka zinavutia sana inataka kununuliwa lakini ni bei ghali inataka pesa mingi.

Hii inaonyesha ushuru ya bodaboda ama wendeshaji bodaboda Ile ushuru wanafaa kulipa. Kuna ushuru tofauti tofauti zinalipwa Kwa mwezi, zingine Kwa wiki na zingine Kwa siku. Hii ushuru Ina pesa...

Huyu mtu anaangalia simu yake mahali ya mpesa labda anataka kutoa pesa ama anataka kueka pesa ama anataka kujua mabakio ya pesa ya simu yake. Mtu huyu amebeba simu aina ya samsung.

Hapa inauzwa mboga, maji aina tofauti kuna soda, kuna maji baridi inauzwa, kadi, bamba ya safaricom inauzwa ile nyekundu ya airtel inauzwa.

Hii ni soko ya viatu. Viatu vinauzwa tele kwa tele, bei nafuu sana, bei mzuri sana, naona watu wanahudumiwa wanauziwa viatu aina tofauti tofauti, rangi tofauti tofauti.

Hii ni soko ya viatu, kuna viatu aina tofauti tofauti, rangi tofauti tofauti. Hizi viatu zote ni kama inauzwa, na hizi viatu yote ni boots hizi viatu inauzwa na mwanamke.

Hii ni taya ya gari, gari ambaye ni nyeusi, si gari kubwa, si gari kidogo sana, gari ya kayasi katikati. Taya hii inakaa mpya, haijatumika sana, haijaoshwa, haijafanya kazi sana.

Hii mahali inauzwa mboga. Mboga hii ina mboga aina tofauti tofauti kama maembe, maembe, ndimu, ndizi na mengineo.

Mtu huyu anauza viatu aina tofauti mingi sana. Mtu huyu mwanaume hizi viatu anaziuza, zinatengenezwa na kabila moja ambayo wanaishi hapa hii nchini Kenya. Kabila hii wana sifa ya kufunga ng'ombe. Wao wanakunywanga damu na kuua simba. Na wale ni Maasai.

Apa kuna aina za mboga. Kuna viazi aina mbili zimeekwa mahali tofauti, kuna kitunguu ya kupikia. Bado kuna karatasi ambayo imewekwa kitu ambayo inafanana na sukuma wiki.

Hawa wanasema wanaelewa umuhimu wa kujiadhari, ama umuhimu wa kuchunga wapenzi wako au unaowapenda kama watu wako wa nyumbani. Unafaa kuwalupia ushurunili wasaidike.

Hii soko ya mboga inaonyesha vitu tofauti tofauti kama mnanazi na matunda mengine tofauti ambayo hukulwa na binadamu kama na kuna mahindi mboga tofauti tofauti.

Ng`ombe ambaye inakula nyasi. Ng`ombe hili ni ya kukamua na kupata maziwa. Maziwa hili zinauzwa soko ili kupata pesa. Kuonyesha ya kwamba kuna maziwa kwa hii duka.

Hapa inauzwa nguo aina tofauti kama nyekundu, nyeupe na kadhalika na nyeusi. Hii mahali inauzwa nguo ambaye inauzwa kwa bei chini sana, nguo hizi zilitumika mara kwa mara, zikarudishwa kwa sokoni, zikaletwa.

Magari aina tofauti tofauti zimo humu ama ziko hapa hivi gari hizi zote zinaangalia upande mmoja kumaanisha kuna sababu imefanywa hivyo kuna sababu imefanya zote ziangalie upande mmoja haswa.

Hapa kuna gari aina tofauti tofauti gari kubwa na gari kidogo, gari ya kutembea na watu, gari ya kubeba mzigo.

Hii picha inaonyesha magari matatu aina tofauti kama nyeupe, nyekundu na ingine. Gari hii inakunywa mafuta mingi sana inatumika na wananchi kwenda kila mahali ambao wanataka wanaume na wanawake wote wanalipisha pesa rahisi.

Watu hawa wawili ambao mmoja amevaa suti na mwingine amevaa nguo ama shati ya kawaida nguo ya kawaida wanasalamiana ilhali mwenye amevaa suti ameinua mkono mmoja

Gari hili, ni gari nyeupe, ambaye inasifa kinzani humu nchini. Hii gari kwa majina inaitwa Alto. Hii gari, huwa imeleta shughuli mingi humu nchini.

Gari hii iko katikati ya soko ambayo ina rangi tofauti kushinda magari wenzake ambayo ziko hapa kama za nyeupe na nyekundu, kuna watu tele, na kuna njia za kupita chini na juu.

Huku kuna viatu za wanawake aina tofauti, viatu za rangi nyekundu zimetengenezwa na kabila moja humu nchini ambayo inaitwa maasai. Viatu hizi huuzwa bei rahisi.

Mama huyu ambaye amevaa nguo nyekundu ni mjamzito. Anabeba mtoto tumboni. Ako tayari kujifungua. Huyu mama..

Watu ambao walikuwa wanatumia hii kitu katika nchi yao, wote wamefariki. Hakuna mtu amebaki kutumia, sasa hii inakaa hapa mpaka ioze maisha yake yote ni ya kifahari, haipatikani kwetu, haipatikani nchi yetu.

Hapa inauzwa vitu tofauti tofauti, huyu mwanamke ambaye amevaa nyeupe kazi yake ni kuonyesha watu aina ya maziwa ambayo ziko hapa na kuwaambia bei zao naye mwingine mwenye anasimama nyuma yake ni mteja anahudumiwa.

Picha hii inaonyesha kwamba kuna baiskeli mtu ameshikilia kuna duka la pesa hii duka la pesa bado inauza maji aina tofauti iko na fridge kumaanisha hiyo maji ni baridi.

Soko ya mboga kitunguu saumu, pilipili hoho, kitunguu vya kawaida, viazi, nyanya, vitu ya kubebea viti, mnanasi.

Tuko, duka hili ina sifa moja. Ina sifa ya kuuza ya maziwa ambayo zinatoka milima Kenya. Maziwa hizi hutumika nchini kote. Duka hili zinauzwa vitu tafauti kama maji ya kukunya.

Hapa inauzwa mayai. Hii kitu nyeupe ambaye imesimama hapo na mguu mbi, mguu tatu ambaye inakaa kusukumwa ni ya kuuza mayai na smo.....

Hapa zimeekwa gari tofauti, gari za kifahari. Gari hizi si watu wote wanaeza zinunua. Gari hizi haipatikani mahali tofauti humu nchini. Haipatikani mahali zozote huku nchini.

Hii ni soko ya viatu. Viatu tofauti na rangi tofauti. Viatu hivi, vingi zao hutumika kukimbia, kutembea na kadhalika, na kucheza mpira.

Pesa ya Kenya shilingi, pesa ya Kenya elfu kadhaa imeshikwa na mtu kwa mkono mbili yote, hizi ni maelfu pesa ya Kenya ya mbeleni.

Gari hii ya kifahari na nyeusi ambayo iko hapo mbele huwa nakunywa mafuta mingi sana. Gari hii haipatikani nchi ya Kenya, gari hii hutumika Ulayani, inatumiwa na watu matajiri, uwezo wake wa kubeba uzito ni mia saba arubaini na saba.

Picha hii inaonyesha gari mbili tofauti, kuna gari ya tatu na kuna binadamu mwanaume amevaa shati lakini picha hii inaonyesha haswaa gari mbili tofauti, moja nyeupe moja nyeusi, gai hii nyeusi ni fahari sana, gari hii huuzwa bei ghali na hutumia mafuta nyingi san.